Huyu ni mvulana mdogo ambaye anaweza kuwa shida ya suria. Ameketi kwenye dawati na kuangalia kompyuta ndogo mbele yake. Amevaa vipokea sauti na ana tabasamu pana usoni mwake akionyesha kufurahia na amezama katika anachokiona au kuskia. Mkono wake mmoja umeshikilia kalamu.

Mwanamke huyu amevalia shati ya rangi ya samawati, ameketi kitini huku mbele yake akiwa na tarakilishi aina ya mpakato. Ana vitabu kuonyeshana kwamba ako darasani, na anasoma kupitia kwa mtandao, huku akielewa.

Huyu ni msichana mdogo ambaye ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya masomo. Hii inaendeleza muktadha wa e-learning ambayo inaonyesha kuwa jinsi elimu ya kisasa inavyofanyika. Kwenye skrini ndogo, kuna mkutano unaoendelea.

Mwanamke huyu ameketi kwenye gari moshi. Mbele yake ana tarakilishi, kitabu, na kalamu. Anaonekana kuwa anasoma mtandaoni, na pia ana vipokea sauti ambavyo vinabanwa kichwani. Huenda anasafiri huku wakisoma.

Hii maabara ya kompyuta. Kuna meza ndefu zilizopangwa kwa safu na kompyuta nyingi zikiwa zimewekwa juu yake. Kila kompyuta ina skrini nyeupe na vitufe. Viti vyeusi vimepangwa mbele ya kila kompyuta. Chumba hiki kinaonekana kuwa tulivu na kuna mwanga wa kutosha kutoka kwenye taa za dari.

Huu ni mchezo wa badminton unaoendelea ndani ya ukumbi. Tunaona wachezaji wawili wakiwa wamevalia jezi za rangi ya manjano, na kaptula nyeusi wakiwa na raketi mikononi mwao wakijaribu kupiga. Mmoja wao yuko tayari kupiga, huku mwingine akiruka hewani.

Huu ni mkumbi mkubwa ambao unaeza kuwa ukumbi wa mazoezi au wa shuguli. Katikati ya ukumbi kuna mtu mmoja aliyevalia sare nyeupe inayofanana na ile ya taikwondo. Wanafunzi wengi wakiwa vijana wameketi chini wakimtazama mtu huyo.

Hii ni ukumbi wa mafunzo. Ndani yake kuna meza na viti vingi vya rangi ya nyekundu vikiwa vimepangwa kwa safu vikielekea mbele ambapo kuna runinga iliyoning'iniziwa ukutani. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha kutoka kwenye madirisha makubwa yenye paa za usalama.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia. Vitanda hizi vina magodoro meupe. Kuta za chumba zina rangi ya zambarau iliyokoza, na sakafu inaonekana kuwa na rangi isiyoiva.

Huu ni mchezo wa tenisi unaochezwa kwenye uwanja wa rangi ya samawati. Mwanamke mmoja akiwa amevaa nguo za kucheza, kwa mfano sketi nyeupe na fulana nyekundu na nyeupe, ameshika raketi na anaonekana kujiandaa kupiga mpira. Ameinama kidogo, akionyesha utayari wa mchezo.

Chumba cha kulala ambacho kina kitanda cha orofa kitanda hicho kina fremu nyeusi na magodoro yaliyotandikwa yanayoonekana safi na meupe kuna dirisha kubwa nyuma ya kitanda ikiingiza mwanga wa asili ndani ya chumba na kuonyesha sehemu ya nje chumba hiki kinaonekana kuwa kinaweza kuwa hosteli

Haya ni mazingira ya kujifunza. Kuna mkutano unaoendelea darasani, na kuna kundi la watu walioketi kwenye viti vya rangi ya samawati, wakiangalia mbele ambapo kuna skirini ya projector . Wengi wao wanaoekana kua na kompyuta aina ya tarakilishi mbele yao.

Chumba hiki kinaonekana kuwa maabara, kuna meza ndefu katikati, na mbele yake, kuna viti vinne aina ya stuli vilivyopangwa na nyuma kuna madirisha manne. Upande wa kulia, kuna stendi ya aina ya pirimadi iliyosimama hapo.

Hili ni kundi la wanafunzi wa shule za msingi au sekondari wakiwa wamevalia sare za shule. Wamekusanyika nje ya jengo la shule na wamesimama kwenye eneo lenye udongo na mimea michache na baadhi yao wamebeba miche midogo ya miti na wamelima shimo ikionyesha kuwa wanashiriki katika shughuli za upandaji miti.

Hili ni kundi la watu, takribani tisa , wakiwemo wanaume na wanawake wakiwa wamesimama karibu na ishara ya mbao iliyoandikwa kilele ngamia mt. Longonot service na kuratibu na mwinuko altitude 278 metres .

Hili ni kundi la watoto wachanga labda wa shule ya chekechea au shule ya msingi wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya samawati. Wanaonekana wakiwa na furaha na wengi wao wanatabasamu huku wakionyesha alama za pembe kwa vidole vyao. Hii inaashiria mazingira ya kirafiki na ya kujifunza au kucheza.

Mtu huyu anaonekana kuwa kipofu. Ana kijiti cha kumsaidia kutembea na ameshikilia rununu nyeupe mkononi. Nyuma kunaonekana kuwa na miti ambayo ina majani ya rangi ya kijani na pia amevalia shati nyeupe.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake anaonekana kuwa na ulemavu wa mguu. Katika muktadha wa elimu hii inawakilisha kujifunza kupitia mchezo, hasa kwa watoto wadogo. Mtoto anaonekana akijenga rundo la vitalu ambayo inakuza ujuzi wa kutatua matatizo.